Daktari wa meno aliyevaa glavu nyeupe na barakoa, akiwa anatoa matibabu kwenye kinywa cha mwanamke, aliyejilaza kidogo huku akiwa amejifunika na kitambaa chenye rangi ya kijani kwenye kifua chake, na muuguzi huyo anatumia vifaa kama chuma.

Mwanaume mmoja anakinga maji kwenye dumu lake jeupe, yanayotoka kwenye bomba lililounganishwa kwenye tanki kubwa jeusi, na pembeni yake kuna toroli dogo kwa ajili ya kubebea madumu hayo. Na maji hayo ni safi na salama kwa ajili ya matumizi ya binadamu.

Kwenye eneo la uwazi kuna majani mengi yaliyokauka ambayo yanachomwa moto, na kutoa moshi mwingi. Na hii ni hatari kwa afya kwa watu waliozunguka eneo hilo, kwani moshi huo huleta madhara mbalimbali, kama matatizo ya kifua na upumuaji.

Kwenye eneo la nje la hosipitali kuna magari matatu kwaajili ya kubebea wagonjwa, yenye rangi nyeupe na nyekundu na kwa pembeni kuna viti vyekundu vya watu kukalia ili kusubiria huduma hosipitalini, na pia kuna watu wamesimama huku wengine wakiwa wamekaa.

Watumishi wawili wa afya waliovaa mavazi yenye rangi ya blue iliyokoza, wako ndani ya chumba chenye ukuta mweupe na taa zilizowashwa, ambacho kina vifaa vingi vya kisasa vinavotumika kwaajili ya matibabu ya wagonjwa.

Mtumishi wa afya ambaye amevaa koti lenye rangi nyeupe, akiwa ameketi na mezani mwake na kipatalishi kilichofunguliwa. Na nyuma yake kuna rafu kubwa nyeupe yenye vitabu vya aina mbalimbali.

Kundi dogo la watumishi wa afya wakiwa wamesimama na wengine wameketi huku mmoja amechuchumaa, baadhi yao wakiwa wamevaa makoti meupe huku wengine na nguo za kawaida, na wako mbele ya bango kubwa jeupe lenye maandishi na picha.

Kwenye chumba cha upasuaji kilichopo hospitalini ambacho kina vifaa vingi vya kisasa, kuna madaktari na manesi waliovalia sare yenye rangi ya bluu, huku wawili wao wakiwa wamevaa makoti ya kijani na wameshika vyenzo vya kufanyia upasuaji.

Mwanamke amevaa nguo na kilemba cha kitenge huku amembeba mtoto wake na kashikilia bahasha na yuko ndani ya jengo la hospitalini ambapo kuna watu walioketi wameleta watoto wao kwa ajili ya matibabu.

Ndani ya kituo cha afya wanapotoa huduma za matibabu kwa watoto, kuna mtoto mdogo aliyevalishwa nguo nyeupe, amening'inia kwenye kibembeo chenye rangi ya bluu, kilichotundikwa kwenye mashine ya kupimia uzito, na pembeni yake kuna karatasi kubwa, yenye picha na maelezo tofauti.

Mwanamke aliyevaa kikoti cheusi anaweka zawadi za nguo kwenye kitanda ambacho amekaa mwanamke aliyebeba mtoto mchanga aliyetoka kujifungua, na wote wako ndani ya wodi ya wazazi iliyopo hospitalini .

Mwanamke mmoja aliyevaa nguo ya kijani, amembeba mtoto wake mchanga alietoka kujifungua ambaye amefunikwa nguo nyingi, na ameketi kwenye kitanda cha hospitalini, ikiwa na ukuta wenye rangi ya bluu na neti inaning'inia kwa pembeni.

Ndani ya jengo la hospitali kuna mwanamke mmoja aliyeinama kidogo kumshikilia mwanae anayepimwa uzito, huku kwa pembeni kuna nesi aliyejifunika koti la bluu na kavaa barakoa. Na upande wa kushoto kuna mabenchi marefu, ambapo wanawake wameketi huku wamebeba watoto wao ambao wameletwa kwa ajili ya matibabu.

Mwanamke mmoja aliyevaa nguo nyeusi na kitambaa cheupe, na kichwani ana kilemba chekundu. Anamchoma sindano ya chanjo, mwanaume mmoja aliyeketi kwenye kiti cheusi, na hii ni kwa ajili ya kumkinga na maradhi mbalimbali. Na mbele yake kuna mwanaume anaandika kitu kwenye daftari.

Daktari aliyevaa koti jeupe pamoja na barakoa akiwa anamchoma chanjo mwanamke aliyeketi kwenye kiti na pembeni yake kukiwa kuna dumu kubwa lenye rangi ya bluu. Chanjo hii itamsaidia mwanamke huyu kumkinga dhidi ya maradhi ya maambukizi.

Kopo la dawa ambalo lina mfuniko wenye rangi ya chungwa, lililozungushiwa kataratasi ya plastiki kuashiria kuwa kopo hilo halijafunguliwa. Pia Kuna karatasi kubwa nyeupe nyenye maandishi meusi, ambayo ni maelezo ya dawa hiyo pamoja na picha ya majani, yaliyotumiwa kutengenezea hiyo dawa.

Mabakuli madogo yenye saizi tofauti yakiwa yamebeba dawa mbalimbali za tiba asili ambazo zipo kwenye muundo tofauti, kama; magamba ya miti, mbegumbegu pamoja na chengachenga huku mkono wa mwanamke ukiwa umeshikilia matunda madogo.

Mara nyingi sana kitunguu swaumu hutumika kama kiungo cha kupika chakula , na huleta harufu nzuri, lakini hii pia ni tiba ya asili ambayo imetumika kwa kipindi cha muda mrefu na hutibu magojwa mbalimbali kama kupunguza shinikizo la damu , kupambana na maradhi yanayosababishwa na mambukizo na pia kuimarisha afya ya moyo.